Shamba la kisasa la hydroponic linaonesha mimea midogo ikikua kwenye mabomba meupe. Majani mabichi yanachipuka kwa afya yakipangwa kwa safu ndefu.

Shamba dogo la mimea linaonekana, labda saladi likikua vizuri kwa kutumia mfumo wa hydroponiki ndani ya chumba. Mimea inastawi chini ya taa maalum za kukuza.

Kilimo cha kisasa cha haidroponiki kinaendelea na safu ndefu za mimea ya saladi inastawi katika mabomba meupe. Maji yanazunguka yakitoa virutubisho muhimu kwa mimea hii.

Mimea michanga ya kijani imepandwa kwenye vyombo vyeupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki. Mizizi ya mimea inaonekana ikistawi vizuri, ikipata virutubisho muhimu.

Ukulima wa bustani wa nyumbani unanawiri. Mimea inakuankatila sufuria maalum iliyowekwa kwenye stendi ya mbao huku bomba la umwagiliaji likiunganisha maji kutoka ndoo chini.

Tanki la samaki limeunganishwa na mfumo wa mimea kupitia mabomba. Samaki weusi wanaogelea ndani ya maji huku mimea ikistawi juu yake. Mfumo huu unaonyesha mbinu ya aquaponics .

Mimea michanga inakua kwenye masanduku meupe ya plastiki. Masanduku haya yamewekwa juu ya makreti mekundu ya plastiki. Mfumo huu unaashiria kilimo cha hydroponic, ambapo mimea hukuzwa bila udongo.

Mwanamke analima bustani yenye mimea mingi inayostawi. Amevalia shati la miraba myeusi na nyekundu na anaonekana kukagua majani kwa umakini. Mfumo wa kilimo cha wima umetumiwa katika bustani hii.

Katika chafu kubwa. Mimea ya saladi imepandwa kwa mfumo wa hydroponiki. Ikikuwa katika mabomba meupe. Maji na virutubisho hutiririka kupitia mabomba hayo. Ikionesha kilimo cha kisasa.

Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia kwenye ndoo nyeusi ikiwa imezamishwa ndani ya maji. Mfumo wa kilimo cha haidroponiki unaonekana wazi huku pampu ya kijani ikitoa maji.

Mimea michanga ya kijani imepandwa kwenye mifereji meupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Majani ya mimea yanaonekana yenye afya na yenye changamka.

Mimea ya saladi imepandwa kwenye mabomba meupe ya hidroponiki. Maji na virutubisho hupitia kwenye mabomba hayo, ikionyesha mfumo wa kilimo wa kisasa usiotumia udongo.

Mimea ya saladi imepandwa kwenye chombo maalum cha haidroponiki chenye safu za mabomba meupe yanayoungwa na muundo wa chuma. Mifumo ya mabomba na nyaya husaidia kusambaza virutubisho katika mazingira ya bustani haya ya kisasa.

Kiwanda cha maua kimejaa wafanyakazi wanawake wamevaa sare za kijani na kofia za rangi ya chungwa na samawati.

Mwanaume amesimama ndani ya chafu akionyesha mimea mingi ya nyanya na pilipil iliyopandwa kwa safu. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu ikionyesha rutuba.

Shamba la migomba linaonekana ikiwa limepandwa kwa safu ndefu. Majani mabichi yaliyostawi yanafunika mimea hiyo na udongo unaonekana kuwa na rutuba kando ya njia.

Shamba kubwa la nyanya linaonyesha jitihada za mkulima anayehudumia mimea yake kwa uangalifu. Mkulima anaendeleza uzalishaji wa chakula kwa kutumia mbinu bora za kilimo.

Mazao ya uyoga mweupe yamechipuka kwa wingi juu ya udongo kwenye mazingira ya ndani yaliyoandaliwa kitaalamu kwa kutumia plastiki au turubai ,yakionyesha kilimo cha kisasa kinacholenga uzalishaji mkubwa.

Shamba kubwa la mahindi linapanuka, likionyesha majani mabichi yanayostawi. Mimea ya mahindi imepangwa vizuri ikiashiria kilimo chenye tija . Milima na miti mingine vinaonekana nyuma.

Wataalamu wawili wanaonekana wakikagua mimea ndani ya chafu kubwa. Mimea ya pilipili imepandwa kwa safu, na wataalamu hao wanahakikisha ukuaji wake.

Shamba kubwa linaonyesha mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mistari mirefu. Kabichi zote zinaonekana kukomaa na zina rangi ya kijani kibichi.

Shamba kubwa la kisasa lina mimea iliyopandwa kwa safu ndefu ndani ya chafu. Njia safi zinatenganisha vitanda vya mimea huku paa la wavu likitoa kinga.

Banda kubwa limejaa kuku wengi wakionyesha shughuli za ufugaji wa kuku. Mfumo wa kulisha na kunyweshwa unaonekana wazi ukionyesha uzalishaji mkubwa.

Shamba kubwa la kisasa la mboga linastawi vizuri. Mimea imepandwa kwenye muundo maalum ikionyesha matumizi bora ya nafasi na teknolija ya kilimo.

Ukulima unaendelea vizuri katika shamba hili. Mimea mingi ya kijani imepandwa kwa safu ikionyesha matunda ya kazi ya mkulima mmoja anayelima kwa bidii.

Jengo la kijani limejengwa kwenye mteremko wa mlima likiwa na fremu ya mabati na plastiki linalofunika safu za mimea inayostawi. Linazungukwa na misitu na milima inayoashiria eneo la kilimo cha mazingira ya milimani.

Bustani kubwa nyeupe imesimama katikati ya mashamba yenye mimea michanga. Milima inaonekana nyuma chini ya anga la mawingu ikionyesha mazingira ya kilimo cha kisasa.

Bustani ya nyanya inaonyesha mavuno tele ya nyanya zilizoiva na ambazo hazijaiva zikining'ina kwenye mmea iliyopangwa vizuri. Nyanya hizo zina rangi mbalimbali kuanzia kijani kibichi hadi nyekundu angavu.

Mashamba yanamwangiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia. Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye bomba yakifunika udongo mweusi.

Shamba linaonyesha mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu kwenye udongo mwekundu. Mifumo ya matone ya maji inaonekana ikipita kando ya kila mstari ikitoa unyevu kwa mimea hiyo.

Mimea safi imepangwa kwa mistari ya plastiki, kila mmea ukiungwa mkono na fito. Mpangilio wa umwangiliaji wa matone unatoa maji moja kwa moja hadi kwenye mizizi.

Shamba lililolimwa linaonekana likiwa na mifereji ya maji kati ya matuta. Maji yamejaa kwenye mifereji, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji. Miti na majengo madogo yanaonekana mbali.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone una mabomba meusi na valvu za samawati zinazoelekeza maji kwenye mimea. Mbinu hii ya kilimo cha kisasa inahakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Mashini ya kunyunyuzia maji inatumika kumwagilia mazao kwenye mashamba lenye udongo wenye unyevunyevu. Mabomba makubwa mawili yamesambazwa kando kando ya njia yakielekeza maji kwenye mimea yenye afya bora.

Bomba za umwagiliaji zinatiririsha maji kwenye udongo ulio na nyasi. Mfumo huu unahakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Shamba kubwa la kilimo linaonyesha mimea michanga ikiwa imepandwa kwenye udongo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana ukitoa maji kwa mimea.

Shamba linaonekana likinyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji, huku maji yakiruka angani nakudondokea kwenye mimea michanga.

Mmea mdogo umepandwa kwenye udongo ukiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone karibu nao. Bomba nyeusi linaendesha kando ya mimea, likionyesha jinsi maji yanavyofika moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa kwa safu inatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa kando ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Shamba kubwa linaonyesha mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu, na maji yakimwagiliwa kwenye mifereji, kati ya mistari. Maji yanatiririka kuingia kwenye udongo, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Shamba kubwa la mimea michanga inayoendelea kukua. Linatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa matone. Mpangilio huu unahakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Bustani ya mboga imemwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia . Maji yanarushwa angani kwa mbali, hii inaonesha kilimo cha kisasa na kilimo kinachotumia teknolojia za umwagiliaji.

Juu ya ardhi yenye udongo mweusi, miche midogo ya kijani imepangwa kwa mistari mirefu. Kuna mabomba ya umwagiliaji yaliyolala sambamba na mistari ya miche.